Meza ya shule ikiwa na kiti kando yake , meza ina ugumu ya sehemu ya juu inaonyesha mikwaruzo na kuvaa . Ukuta nyuma una madirisha madogo na pazia za rangi za shaba . Sehemu ya chini ya meza inaonekana kuwa na uharibifu mdogo

Wachezaji wawili wa soka ,mmoja akiwa na tundo za makongo akionekana kwenye uwanja wa mchezo ,mmoja wao amevalia jezi ya timu na mwingine anaonekana akifundisha mtindo wa mchezo . Katika Mandhari kuna viti vya rangi ya kijani na nyekundu nyuma Yao na wanashughulika na mazoezi.

Ukuta wa darasani umewekwa bango jekundu lililopangwa kwa karatasi chenye rangi angavu pembeni. Karatasai zenye rangi na michoro zimepangwa chini kwa mpangilio wa suruwima. Alama ya tabasamu kubwa ya manjano iko juu ya kushoto. Karibu na cheti cha pongezi kumeandikwa great progress . Muundo wa pembeni unaonyesha maumbo ya pembe tatu yenye rangi mbalimbali.

Jumba la shule lenye madirisha madogo, eneo lililo mbele lina mzunguko wa majani wa kijani na mimea yanapandwa, mti mkubwa una majani ya kijani kibichi unatoa kivuli upande wa kushoto kwa picha, kuta za jumba hili zimechorwa michoro ya wanyama

Chumba chenye madirisha ya chuma yenye rangi ya kijani. Kuna mitungi mitatu ya gesi pamoja na kizimamoto cha rangi nyekundu kilichowekwa ukutani. Ukuta wa chini umetengenezwa kwa mawe iliyopangwa vizuri huku upande wa juu ukiwa na rangi ya kijani iliyopakwa kwa usafi.

Kuna dawati pamoja na kiti katika ukuta ulio na rangi nyekundu na kuna vitabu katika loka. Kuna viti vimeanguka chini.

Kundi la watu wakiwa katika sherehe za michezo wakiwa wamevaa mavazi ya sherehe . Watu watatu kati yao wanatumia viti vya magurudumu huku wakishiriki kwenye maandamano mbele ya watazamaji . Bendera ya Kenya imepepea nyuma yao ikionyesha ushiriki wa taifa hilo kwenye hafla hiyo.

Vifaa vya kuvutia ubao vimewekwa juu ya saruji kando ya ukuta wa rangi ya kijani kichiti. Sakafu ya vigae ja rangi ya udongo inaonekana chini ya mazingira yanayoashiria sehemu ya darasa au chumba cha kufundisha. Ukuta una alama ndogo zinazodokeza matumizi ya mara kwa mara.

Hawa ni wanariadha wawili ambao wanakimbia. Wamevalia nguo rasmi za kukimbia wakiwa na kaptura za rangi nyeusi. Mmoja wao amevaa tisheti ya rangi ya manjano, mwengine rangi ya kijani amefunika macho yake.

Rafu yenye rangi nyeupe ndni kumepanga faili za rangi ya samawati waridi na manjano. Mbele yake kuna kiti cha mbao yenye miguu ya chuma.

Kitabu cha junior english two cha Hidra Richard ni kitabu kina mwonekano wa zamani na kimejaa uchakafu kidogo . Sehemu ya mbele ina michoro ya maua na mende na jina la kitabu ni toleo jipya. Limeandikwa kwa rangi ya buluu , meza inayoizunguka kitabu inaonekana kuwa na nyaraka zingine huku nyuma yake kukiwa na sakafu ya rangi ya udongo.

Jengo refu la ghorofa moja linapaa la bati na milango ya bluu, ukuta wake umechora michoro ya elimu pamoja na maandishi ya kuelimisha mbele ya madirisha kuna mistari ya vichaka vilivyopandwa kwa mpangilio mzuri eneo la mbele lina nyasi ya kijani na ardhi yenye udongo mwekundu.

Mlango mwekundu umetengenezwa kwa mbao wima wamefungwa kwa kitanzi cha rangi ya dhahabu, umezungukwa na kuta za mawe ya rangi kahawia na jivu, juu ya mlango kuna dirisha ndogo lenye vioo vinanvyoruhusu mwanga kuingia ubao mweupe mwenye maandishi meusi umetumikwa katikati ya mlango sehemu ya chini kuna mimea ya kijani inayoota ofisini mwa sakafu zingi.

Mwanamke ameketi kwenye kifaa cha mazoezi akiwa amevaa fulana nyeupa na suruali nyeusi. Vyuma vizito vya kuinuliwa vimewekwa upande wako wa kushoto na kulia. Ameonekana kuwa katika ukumbi wa mazoezi ya nguvu akiwa tayari kufanya zoezi ya kunyanyua uzito. Anaonyesha hali ya utulivu na kujiamini.

Jengo la ghorofa tatu linajengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na sehemu ya plasta nyeupe. Dirisha nyingi zenye vioo huonyesha mwangaza wa jua. Bustani ya mapambo imetunzwa vizuri mbele ya ukuta huku kibao kidogo kikionyesha tahadhari. Anga ni la bluu na mawingu mepesi yanaonekana.

Mwanariadha anayeonekana anaendesha baisikeli maalum kwenye uwanja usuku amevalia mavazi ya michezo yenye rangi nyeusi huku akiwa makini tayari kuanza mazoezi, mwanga wa taa unaangazia njia ukionyesha mazingira ya kisasa ya mafunzo hali hii kuonyesha juhudi kujituma na usawa fursa kwa watu wenye ulemavu kweye michezo na ushindani.

Karatasi kilicho na maandishi ya ni maandishi rangi nyeusi ambayo imeonekana ni kwamba ni maswali ambapo imejibiwa na mwanafunzi na kuna ambayo iko na rangi ya kimachungwa.

Vifaa viwili vya kieletroniki vimewekwa juu ya meza vyenye vitambaa vya michoro ya kuvutia ,kila kifaa kina sikirini nyeusi ,kibodi na kipanya vinavyotumika kuuingiza taarifa ,ukutani kuna alazama za kuvuja kwa rangi ikionyesha mazingira ya ndani yenye matumizi ya kawahida, mpangilio huu unaashiria uwepo wa darasa lililojaa mahali ambapo wanafunzi hujifunza matumizi ya kompyuta.

Jengo la darasa lina paa la bati na Kuta zenye michoro ya wanyama kama Twiga, Tembo na punda milia, dirisha na mlango inaonekana upande wa kushoto ikiwa na rangi tofauti, bustani ndogo ya maua inazunguka kiwanja cha nyasi kilicho katikati ya jengo, mti mkubwa wenye majani unaonekana nyuma ukionyesha mazingira yenye kivuli.

Vitabu vingi vya shule vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kitabu kilicho mbele kina jina Ayubu Mashakani kilichoandikwa kwa rangi ya nyekundu. Vitabu vyote vimewekwa kwenye rafu na mazingira yanaonekana kuwa ya shule.

Kompyuta nne zenye skrini nyeusi zimetandikwa juu ya meza ndefu yenye uso nyeupe. Kila kifaa kina kibodi na kipanya vikiwa vimepangwa kwa mstari mmoja. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani nyororo na mabaki ya rangi iliyopaa juu ya ubao wa matangazo. Viti vya plastiki vimewekwa karibu na sehemu ya kazi. Karatasi na vitabu vimepangwa upande wa kulia karibu na kona ya chumba.

Wanariadha wawili wakishindania katika mbio za uwanjani akiwa amevaa miwani wa giza akiwa amepiga magizi huku mwingine akimsaidia kwa kumshika mkono unatokea bondi wa matokeo inaonyesha mda mpya wa rekodi wanaonekana kujitahidi kwa pamoja kutimiza lengo lao.

Mfulizo wa vitabu na faili mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye ravu. Kina kina kimewekwa kwa usawa. Kuna mchanganyiko wa bidhaa: kijani, nyeupe na nyeusi. Bidhaa hivi vimetumika kwa ajili ya kuhifadhi nyaraka na maelezo mengine.

Jengo ya gorofa lenye paa ya rangi nyekundu, kila dirisha lina madirisha ya kijani na kuna, bustani yenye majani ya kijani kibichi mbele ya jengo, manthara inaonekana wazi na hewa ni nzuri na anga ina, mawingu madogo, jengo linaonekana kuwa imara na la kiasa.

Chumba kimepangwa kwa utaratibu. Madawati yako kwenye mistari sawa. Nuru ya asili inaingia kupitia madirisha makubwa yenye michuma. Sakafu ya vigae vyekundu inaonekana safi. Pazia za rangi ya machungwa zimetundikwa pembeni. Kompyuta chache ziko mwisho wa darasa karibu na ukuta. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani hafifu. Viti vya mbao vina miguu ya chuma na vyote vimeelekea mbele.

Wanariadha wakiwania katika mbio za riadha kwenye michezo ya olimpiki ya Rio twenty sixteen . Mshiriki kutoka Kenya anayevaa jezi lenye nembo ya Kenya anaongoza kwa umbali akiwa na washindani wake kutoka nchi zingine . Uwanja wa mashindano unaonekana nyuma na watazamaji wanashuhudia tukio hilo la kihistoria.

Kitabu cha masomo kimeandikwa " Competent Based Curriculum " kwa darasa la pili kikilenga mada ya mazingira. Ukurasa la jalada ina picha mbalimbali kama ndoo, buti, sufuria, miti na jembe zinazoandamana na maudui ya shughuli za mazingira. Majina ya waandishi yameorodheshwa chini.

Makaratasi yana swali ya hesabu yalio kamilika kila jibu limeandikwa kwenye masanduku yakuonyesha kwa alama ya tick . Kuna michoro ya minyo na mamba upande wa juu wa makaratasi na maswali yanonyesha kuongeza na kupunguza idadi.

Kibao chenye maandishi kimebandikwa kwenye nguzo ya kahawia. Ramani ya mshale yenye rangi ya kijani inaelegeza kushoto ikionyesha mahali shule ya upili ilipo. Eneo la nyuma linaonyesha nyasi zilizokatwa vizuri na miti ya kijani, kuashiria mazingira safi yaliyotunzwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya asubuhi.

Sehemu ya nyumbani ikiwa na wanna wa majani iliyo jani nyuma kuna nyumba inayojumuisha paa la rangi ya shaba hali ya hewa onaonekana kuwa nzuri na anga ni ya blue pamoja na miti ya kijani kijani kibichi kwenye eneo la nyuma na mandhari ya amani na utulivu.

Gesi ambaye ina rangi nyeupe nyekundu na ya machungwa ambayo imepangwa katika mstari mmoja na pia kuna mahali imefungiwa imepakwa rangi ya kijani.

Vigae vyekundu vimehengwa kuelekea darasa ndogo, taswira ya vioo katika hali safi ya utulivu.

Jengo limejengwa Kwa mawe ya kisasa likiwa na rangi ya kijivu na mlango ya mbao. Kuna barasa lenye nguzo mbili za njano iliyoshikilia ya juu ulilo na uzio wa chuma. Bustani mbele imepampwa Kwa majani ya kijani yaliyopangwa vizuri na sehemu ya kuingia imesafishwa.

Tanki tatu zimewekwa ndani ya chuma kilichozungushwa na dirisha yenye grili ya chuma ya kijani , moja ni la kuizimia moto na lina rangi nyekundu , lingine ni la gesi lenye mwonekano wa machungwa na lile la mwisho ni jeupe . Ukuta wa chini umetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kijivu .

Kwenye ukuta w darasa kuna ubao mweupe wenye maandishi ya herufi K K, kwa mtindo tofauti pamoja na maneno yanayo anza nayo kama Kenya na Kennedy, juu ya ubao kuna mabangobyenye herufi za alfabeti na majina ya miezi kama, Januari, February na March, kushoyo kuna orodha yabsiku za juma zinazo andi, zilizo andikwa kwa rangi mbali mbali, kiti cheupe cha plastiki kikobpembeni mwa ukuta.

Mtoto ameshika kitabu chenye kichwa, nyota ya kiswahili, kilicho andikwa kwa ajili ya wanafunzi wa gredi ya pili, jala, jaladi lina mchoro ya watu wawili walio panda farasi wakishiriki mashindano, pembeni kuna daftari ilioandikwa maandishi kwa mkono, kitabu hicho kina nembo ya serekali pamoja na alama ya uthibitisho kutoka, KICD, kionyesha, kilionyesha kimeithinishwa kwa matumizi ya shule.

Meza iliyo na kompyuta mbili pamoja na vifaa vya kutayarisha kazi. Vitu vingine kwenye meza ni vitabu na ma file mbalimbali. Mbele ya kompyuta kuna vifaa vya kupiga picha kama vile panya na kibodi.

Kipengele cha jarida kilicho na orodha ya mahitaji ya familia inaumuhisha mada kama vile mahitaji ya chakula na mavazi na huduma za afya. Pia kuna picha zinazoonyesha familia ikifanya shughuli mbalimbali za kila siku kama vile kula pamoja na kufanya kazi. Picha inatoa mwanga kuhusu vipaumbele vya familia na jinsi vinavyohitaji huduma za msingi.

Rula ndefu ya mbao imesimamishwa wima ukutani karibu na sakafu yenye vigae vya rangi tofauti. Ukuta wa kushoto una plasta ya rangi ya waridi ilhali upande wa kulia umechorwa kijani hafifu. Sakafu ina vigae vya mstatili yenye pembe tatu vilivyopangwa kwa mtindo wa kijiometri. Rula hiyo ina alama za vipimo na inaonekana kutumika kwa kazi ya ujenzi au vipimo vya maalum. Sehemu ya chini ina soketi mbili na umeme ulizowekwa ukutani.

Mwanariadha wa Kenya ambaye amevaa nguo iliyo na rangi ya nyekundu na kijani ambapo kuna kibango mbele yake, kibango cha samawati kimeandikwa qualified mbele yake.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao akiwa amevalia jaketi jekundu na suruali nyeusi , anatasamu kwa furaha huku miguu yake ikiwa na viungo bandia, mandhara ya ndani inaonyesha sehemu rasmi yenye taa na mapambo ya ukutani , kando yake kuna fimbo ya kutembelea ishara ya ushindi na ujasiri.

Ubao wenye maandishi mbalimbali umewekwa ukutanini ukieleza maadili ya shule ujumbe wake unasisitiza ushirikiano ,nidhamu ,heshima ,kufuata maagizo ,kuwa na njia ya haki, kuwa na malengo pamoja na kijitahidi bila kukata tamaa ,kauli ya mwisho inatimiza kuwa wate ni familia ikionyesha mshikamano na upendo katika mazingira ya kielemu.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe linazungushwa chuma ya usama kwenye ukingo wa kila ghorofa. Milango miekundu imepangwa kwa mpangilio mzuri kila upande na madirisha madogo yanaruhusu mwangaza kuingia. Eneo la mbele lina bustani ndogo lenye mipango mizuri ya mimea pamoja na njia ya waenda kwa miguu inayopita katikati kuelekea mlango wa kuingia.

Mezani kuna vitabu ya masomo ya sayansi ya kompyuta darasa la saba vikiwa vimepangwa kwa utaratibu pamoja na daftari kadhaa. Chini ya meza kuna kisanduku kilichojaa nyaya zinazotumika kwa shuguli za kiteknolojia . Mazingira haya yanaonyesha maandalizi ya kujifunza yakilenga kuwezesha wanafunzi kupata marifa ya kisasa darasani.

Wanariadha wa Kenya waliovaa mavazi mekundu pamoja na mashati ya rangi inayofanana wana wanaonekana wakiwakilisha taifa kwenye hafla rasmi . Baadhi yao wanatumia viti ya magurudumu wakionyesha ushirikiano na ushupavu wa walemavu katika michezo . Bendera ya taifa inashikiliwa kwa fahari wakitembea kwa mpangilio unaoashiria ushikamano , uzalendo na hali ya ushindi.

Ukutani kuna herufi kubwa na ndogo zilizoandikwa kwa mwandiko wa kasi pamoja na majina ya miezi ya mwaka yaliyo na maelezo ya picha. Mwezi wa Oktoba una ukuni wa kofia, Novemba ina malenga na Disemba ina mti wa krismasi. Chini yake kuna ubao wenye maandishi ya tarehe, orodha ya maneno na kazi ya nyumbani.

Rafu ambayo imewekwa ukutani ikiwa na faili yenye rangi tofauti pamoja na begi juu yake. Sakafu inaonekana kuwa vigae vya rangi ya udongo, na upande wa kushoto kuna kabati ndogo jeupe lenye chupa ya chuma. Ukutani kuna bango la kielimu lenye picha na maandishi likionekana kuhamasisha elimu ya afya.

Bango lenye ujumbe wa kikaribisho kilioandikwa kwa herufi kubwa na rangi tofauti. Ujumbe unatoa mwongozo kwa wale wanaoingia kwenye chumba, ukisisitiza umuhimu wa kujifunza kwa furaha, kushirikiana na kuwa na mtazamo chanya. Pia inahimiza heshima na ushirikiano kati ya watu. Bango limewekwa kwenye mlango wa rangi nyekundu.

Rafu ambayo imepangwa manguo iliyo na rangi ya machungwa na kuna rafu ingine ndogo kando yake ambayo iliyo na kibuyu cha chai.

Kitabu cha lugha ya Kifaransa kimewekwa juu ya daftari la bluu kikiwa na jalada lenye michoro ya watoto wakicheza kuruka kamba. Kimeandikwa kwa maandishi nyekundu na ya bluu, iki ikionyesha kuwa ni cha darasa la nne kilichochapishwa na Longhorn. Sehemu ya chini ya jalada enye ina maneno yaliyowekwa kwa maandishi ya kijani na nyeupe yanabainisha kuwa si nakala ya kuuzwa.

Wanaume tisa wamesimama pamoja ukumbi mazoezi wameket viti vya magurudumu wengine wamesimama nyuma na sare zao ya Kenya inawakilisha timu kwenye mazoezi ya kimataifa.

Hizi ni locker zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na rangi ya kahawia moja yao ikiwa na kijikaratasi juu yake, nyuma kukiwa na rafu na kiti kilicho anguka sakafuni kukiwa kumetengenezwa vizuri.

Kuna kompyuta mezani ikiwa na vifaa vya kuingilia na kutoka. Mbele kuna Kibodi kilichopangwa kwa usawa. Panya inalia , kitambaa kidogo na kuchezea kichwa kilichounganishwa na kompyuta. Mbele ya kompyuta kuna meza ya kazi na nyuma inaonekana ukuta wa kijani.

Kabati la kuhifadhi vifaa likiwa limewekwa katika chumba cha kompyuta , kabati hii lina milango miwili nyeusi likiwa na magurudumu chini nyuma yake kuna kompyuta kadhaa na viti vya plastiki vilivyopangwa , ukuta wa chuma umechorwa kwa rangi ya kijani.

Orodha ya ratiba ya shule ikiwa na masomo ya kila siku ya wanafunzi. Ratiba inaonyesha masomo kama vile kiswahili, hisabati na masomo mengine mbalimbali. Inaandikwa na mkono kwenye karatasi na inaonyesha majina ya madarasa na wakati wa kila somo.

Mabango yanahusisha usimamizi wa taka mashuleni na mamitaani inasisitiza umuhimu wa kupunguza kutengeneza upya na kureelea taka ili kutunza mazingira mabango hjaya pia yanaonyesha aina mbalimbali za taka na mbinu zinazotumika katika usimamizi wa taka kama vile kuchagua taka zinazoweza kutumika tena na kutumia vikapu maalum vya kutenganisha taka.

Darasa lenye viti vingi na meza. Vikiwa vimepangwa kwa mpangilio wa mstari. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na kompyuta kadhaa. Na kuta za darasa ni za rangi ya kijani. Dirisha kubwa linataa ya asili inayoometa kutoka darasa.

Mwanariadhaa anaonekana anaruka kwa nguvu katika uwanja wa michezo akiwa na mavazi mepesi ya mazoezi, maajukwaa ya uwanja yamejaa viti vya rangi tofauti zilizoandikwa zinavyoshiriki na aina ya ulemavu aliyo nayo, anaonekana mwenye nguvu ,msisimuko na hali ya ushindani katika mazingira rasmi ya mashindano.

Wanaume na wanawake waliovaa mavazi yenye rangi ya kitaifa la Kenya, wakisimama pamoja wakishikilia bango kubwa la mfano wa hindi mbele ya bango la champion of cheers . Wako ndani ya jengo lenye kuta za matofali ya rangi ya kahawia. Kati yao yuko mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, ishara ya ushirikishaji wa watu wenye ulemavu katika mafanikio ya michezo.

Kando ya ukuta kuna bango lenye ujumbe kuhusu umuhimu wa maji; likiwa na maandishi ya rangi ya buluu juu ya picha mbalimbali zinazoonyesha matumizi tofauti ya rasilimali hii. Maneno kama Water is Life yanaonekana wazi juu yakisisitiza dhamani ya maji kwa maisha ya mwanadamu.

Watu watatu waliovaa mavazi tofauti wako uwanjani kwa kushiriki mchezo wa mpira wa miguu, kwa kutumia magogo ya kutembelea. Watu wanajitahidi kufikia mpira huku ardhi ikiwa ya udongo mwekundu. Ukuta wa mawe unaonekana nyuma umetenganisha uwanja na miti ya kijani kibichi iliyo mbali.

Wanaume kadhaa wanacheza mpira kwenye uwanja wa ardhi kavu huku wakitumia magongo ya kutembelea. Mchezaji aliyevaa jezi nyekundu anaruka akijaribu kupiga mpira kwa mguu mmoja. Wengine wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanaonekana wakifuatilia mchezo kwa makini. Nyuma yao kuna ukuta wa mawe na miti.

Mwanamchezo ameketi kwenye kiti cha maguruduma akiwa tayari kurusha mkuki kwa nguvu. Anavaa fulana nyekundu huku mtu mwingine akiwa karibu kutoa msaada wa kiufundi. Watoto wawili wamesimama kwa umbali wakiangalia kwa makini tukio hilo. Uwanja uliowazi una vifaa vya michezo magoli na mbao za vikapu. Mashindano ni ya walemavu.

Kijana mwenye glavu za kijani akiwa kwenye kiti cha magurudumu anafanya mazoezi ya ndondi, kwa kupiga ngumi begi la mazoezi linaloshikiliwa na mwenzake aliyevalia fulana nyekundu na suruali ya bluu. Kuta ni za rangi za samawati na dirisha kubwa linaingiza mwangaza au asili ndani ya ukumbi.

Ukuta unaonyesha mpangilio wa majina ya siku saba za juma kuanzia jumapili hadi jumamosi, kila jina limeandikwa kwa maandishi ya kingereza na linaambatanishwa na alama tofauti ili kuwasaidia wanafunzi kutambua kwa urahisi maandishi yameekwa kwa mstari wima na yanaonekana katika eneo la darasani.

Sehemu ya kuchezea watoto, upande wa kushoto kuna uziwa wa kijani na bomba la maji jeupe, huku kulia kuna mchanga. Mitambo ya. Kuteleza na kupanda yenye rangi angau ipo karibu na mti mkubwa wenye majani mingi, mbali kidogo kuna ukuta unaozunguka eneo hilo na juu, angani ni safi yenye mawingu meupe.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya michezo yenye nembo ya kenya wakiendesha baiskeli ya watu wawili kwa kasi barabarani. Kila mmoja amevaa kofia ya usalama na miwani ya jua, huku akiwa kwenye mzunguko wa mazoezi katika mazingira ya kijani kibichi.